Hili ni darasa, na kwenye darasa hili, kuna wanafunzi ambao wamevalia shati nyeupe na fulana ya rangi ya samawati, na katikati yao kuna mwalimu ambaye amesimama anawafunza, na mbele yao kukiwa na ubao wenye mweusi.

Hawa ni watu ambao wamekaa. Mbele yao kukiwa na meza. Na juu ya meza kukiwa na tarakilishi za mpakato ambazo hao watu wanazitumia kusoma.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamemzingira mwalimu wao katikati na wamevalia shati ya rangi ya samawati. Na katikati yao, kuna mwalimu ambaye anawafundishia kutumia tarakilishi ya mpakato.

Hili ni darasa, kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye madawati na wengine wakiwa wamesimama wanatumia rununu ya mkononi kusomea.

Hawa ni watoto. Watoto hawa wamekaa . Mbele yao kuna meza na juu ya meza kuna tarakilishi ambayo watoto hawa wanaitumia na kando yake kuna viti.

Huyu ni mtoto. Mtoto huyu amekaa na mbele yake kuna meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi ya mpakato ambayo anatumia kusomea kupitia video za mtandaoni na pia kando yake kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Huyu ni, mtu huyu amevalia fulana ya rangi ya kijivu na mbele yake kuna eza na juu ya meza kuna kitabu ambacho amewekelea mkono yake na mbele ya kitabu hichi kuna tarakilishi ya mpakato ambayo anatumia kusomea.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu amekaa mbele yake akiwa na meza ambaye, juu ya meza hii kuko na talakilishi ya mpakato ,ambayo anaitumia. Nyuma yake kukiwa na televisheni.

Huyu ni msichana, msichana huyu amekaa, na mbele yake kuna meza, ambayo juu yake kuna kitabu, ambacho ameekelea mkono yake, na mbele ya kitabu hiki kuna tarakilishi, ambayo anatumia kusoma.

Hii ni tarakilishi, tarakilishi hii ya mpakato ipo juu ya meza na nyuma yake kukiwa na vitabu vinne ambavyo vimewekelewa juu.

Hii maktaba kwenye maktaba hii kuna vitabu tofauti tofauti imepangwa kwenye rafu, na kando yake ikiwa na wasichana wawili na mvulana mmoja ambao wanasoma na wanaangalia kupitia rununu ya mkononi.

Huyu ni mwanamke anayekunywa kinywaji kupitia kikombe na mbele yake kuna kitabu yenye juu kuna kalamu. Mbele ya kitabu hiki kuna tarakilishi.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati. Mbele yake kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi ya mpakato ambayo anaitumia na kando ya tarakilishi kukiwa na kitabu na karatasi.

Hii ni tarakilishi ya mpakato na kwenye tarakilishi hii ya mpakato kwenye kioo chake inaonyesha maktaba ya vitabu ambavyo mtu anavisoma kupitia mtandao.

Huyu ni mwanafunzi. Mwanafunzi huyu amevalia shati ya rangi ya kijivu na amekaa mbele yake kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi ya mpakato ambayo mwanafunzi huyu anaitumia.

Huyu ni mtu, mtu huyu amevalia shati ya rangi ya kijivu. Amekaa kwenye kiti cha rangi ya samawati na mbele yake kuna meza na juu ya meza kuna tarakilishi ya mpakato ambayo anatumia kusoma na kando ya tarakilishi hii kuna rununu ya mkononi.

Huyu ni mtoto. Mtoto huyu amekaa na mbele yake kuna meza, na juu ya meza kuna tarakilishi ya mpakato, ambayo anaitumia, na kando ya tarakilishi hiyo kuna kitabu ambacho anaandikia.

Hii ni tarakilishi ya mpakato. Tarakilishi hii ipo juu ya meza na kando yake kuna mtu ambaye anasoma kupitia tarakilishi hii kwa kupitia video za mtandaoni.

Ni darasa na kwenye darasa hili, kuna wanafunzi, na wanafunzi hawa wamekaa kwenye madawati yao, na mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye anawafunza na kuwauliza maswali, wengine wakiwa wamenyosha mkono. Na mbele ya wanafunzi hawa, kuna tarakilishi ambayo pia wanatumia kusoma.

Huyu ni kijana. Kijana huyu amevalia shati la rangi ya samawati. Amekaa na anaandika kwenye kitabu. Mbele yake kukiwa na tarakilishi ya mpakato ambayo anatumia kufunziwa.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia nguo za rangi ya samawati. Wanafunzi hawa wamekaa huku mbele yao kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi ya mpakato kila mmoja akiwa anatumia tarakilishi yake.

Hawa ni watu wawili, mmoja wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume . Wakiwa Wamevalia miwani mbele yao kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi ya mpakato ambayo wanatumia kusomea.

Huyu ni mtu wa jinsia ya kiume. Amevalia shati yenye rangi ya kahawia na mbele yake kukiwa na tarakilishi ambayo anaitumia kwa mkutano wa mtandaoni.

Kuna Tarakilishi ya mpakato ilioko mbele na kuna mtu anaandika kutumia Tarakilishi hio, kando yake kukiwa na rununu ya mkonononi ambayo imeekelewa juu ya kitabu.

Hawa ni watoto. Watoto hawa wamekaa. Wamevalia barakoa. Mbele yao kuna meza wamewekelea rununu ya mkononi wanasoma.

Huyu ni mtoto aliyevalia shati ya rangi ya manjano. Mbele yake kuna meza. Juu ya meza kuna tarakilishi ya mpakato nyeusi.

Huyu ni mwanamke, mwanamke huyu amevalia fulana ya kijivu mbele yake kuna tarakilishi ya mpakato anayoitumia kusoma. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitu tofauti tofauti.

Kuna mtu mwenye shungi la nywele amevalia shati ya rangi ya kijivu ameshikilia kalamu. Mbele yake kuna meza na juu ya meza kuna tarakilishi ya mpakato nyeusi ambayo anaiangalia na kusoma. Nyuma yake kuna heater .

Hawa ni watoto, mmoja akiwa amesuka ilhali watatu wakiwa hawajasuka. Mbele yake kuna meza. Meza hii juu kuna tarakilishi ambayo watoto hawa wanatumia kusomea.

Huyu ni msichana. Amevalia miwani na ana shungi la nywele. Anaandika kwa kitabu kilicho mbele yake akiangalia tarakilishi ya mpakato iliyoko kwenye meza.

Huyu ni mwalimu wa darasa la chekechea, mwalimu huyu amesimama na yupo chini ya mti, na nyuma yake kukiwa na ubao ambao ameandika herufi.

Hili ni bweni. Kwenye bweni hili, kuna vitanda vya aina ya ghorofa na vitanda hivi vina matandiko tofauti tofauti na juu ya bweni hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni bweni na kwenye bweni hili kuna vitanda vitatu na vitanda hivi vikiwa na matandiko ya rangi ya kijani kibichi na kando ya kila kitanda kukuwa na chandarua kenye rangi nyeupe.

Hiki ni chumba , kwenye chumba hiki kuna meza na kando ya meza kuna kiti na kando yake kukiwa na kitanda yenye kime tandikwa matandiko ya rangi ya samawati.

Hapa ni kiwanjani. Kwenye kiwanja hiki kuna wachezaji ambao wanacheza mpira na wamevalia nguo ya rangi ya machungwa, ilhali wengine wamevalia shati ya rangi nyekundu na kaptura ya rangi ya jani kibichi.

Hiki ni chumba, kwenye chumba hiki kuna vitanda viwili aina ya ghorofa na juu ya vitanda hivi kuna godoro za rangi ya nyekundu kwenye kila kitanda.

Hiki ni chumba, kwenye chumba hiki kuna vitanda viwili, na katikati ya vitanda hivi kukiwa na meza ambayo kando kuna viti viwili ambavyo mtu hukaa na kusomea.

Hili ni darasa, kwenye darasa hili kuna viti vingi na mbele ya viti hivi kuna meza ya kusomea na mbele ya darasa hili kuna ubao wa rangi ya nyeupe.

Hii ni maktaba. Maktaba hii ina vitabu tofauti .Vitabu hivi vimepangwa kwa rafu na juu ya maktaba hii kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni darasa. Darasa hili lina viti vingi. Mbele yake kukiwa na ubao mweupe. Na juu ya darasa hili kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Huu ni ukumbi. Kwenye ukumbi huu kuna viti vya rangi ya nyeusi ambavyo vimepangwa kando kando ya meza na mbele yake kukiwa na televisheni na kando yake pia kukiwa na ubao na juu kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hii ni maktaba. Maktaba hii ina vitabu tofauti tofauti. Vitabu hivi vimepangwa kwenye rafu na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza. Mbele yake kukiwa na meza na kando ya meza kukiwa na viti.

Hii ni maktaba na maktaba hii milango yake ni ya rangi ya kahawia na mbele kuna vitabu aina tafauti tafauti na vimepangwa kwenye rafu.

Huu ni ukumbi. Kwenye ukumbi huu kuna viti vingi na meza pia zenye rangi ya nyekundu na nyeusi. Na kando yake kuna watu pia wamekaa wanasoma.

Hiki ni chumba na kwenye chumba hiki kuna kitanda na kando ya kitanda hiki kukiwa na meza ya rangi ya nyeupe na kiti pia ambacho mtu hutumia anaposoma.

Hiki ni chumba na kwenye chumba hiki kuna kitanda chenye matandiko; meupe na maandishi ya rangi ya nyeusi na kando yake kukiwa na meza na kiti. Na juu ya meza hii kukiwa na tarakililshi ya mpakato, na kando yake kukiwa na kitabu chenye kimeekelewa kalamu juu yake.

Huu ni ukumbi. Ukumbi huu una viti vingi, na viti hivi ni vya rangi ya nyekundu na zimepangwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka. Na juu yake pia kukiwa na sehemu ya kuketi.

Huu ni ukumbi na kwenye ukumbi huu kwenye viti vingi na vya rangi ya nyeupe na mbele yake kukiwa na meza ya rangi ya nyekundu, juu ya ukumbi huu kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hiki ni chumba . Kwenye chumba hiki, kuna kitanda chenye matandiko ya rangi ya kahawia na juu yake kukiwa na matandiko ambayo yamekunjwa yenye rangi nyeupe na mbele yake kukiwa na mlango wa rangi ya nyeupe pia.

Hii ni maktaba. Kwenye maktaba hii kuna vitabu tofauti tofauti. Vitabu hivi vimepangwa kwenye rafu na kando yake ikiwa na meza na viti kwa minajili ya watakaokuja kusoma vitabu hivi.

Hii ni nyumba. Nyumba hii ni ya aina ya ghorofa na inatumika kama madarasa ya wanafunzi. Imepakwa rangi ya nyeupe pia.

Hiki ni chumba, na kwenye chumba hiki kuna kitanda na kitanda hiki kimetandikwa na matandiko ya rangi ya nyekundu. Na kando yake, kukiwa na dirisha lenye vioo vyeusi.

Hili ni chumba. Kwenye chumba hiki kuna kitanda cha aina ya ghorofa. Kitanda kingine kisicho cha ghorofa. Vitanda hivi vina magodoro yenye mfanano na kando yake kukiwa na dirisha yenye pazia na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hiki ni chumba. Kwenye chumba hiki Kuna vitanda viwili vya aina ya ghorofa. Vitanda hivi juu hakuna matandiko wala godoro. Pale chini Kuna mtu na Kuna godoro na matandiko.

Hii ni basi, basi hii ni yashule ina rangi ya manjano. Basi hii hutumika kusafirishia wanafunzi kutoka upande mmoja kwenda mwingine, mara nyingi kutoka nyumbani kuelekea shuleni.

Hili ni bweni. Bweni hili ndani kuna vitanda vya aina ya ghorofa. Vitanda hivi vimeundwa kwa chuma. Juu ya bweni hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza. Vitanda hivi vipo na godoro ambayo iko na matandiko yaliyotandikwa vyema.

Hiki ni chumba. Kwenye chumba hiki kuna vitanda viwili vya aina ya ghorofa. Vitanda hivi chini kuna matandiko yanayofanana ilhali juu hakuna matandiko. Kwenye room hii iko na dirisha lenye pazia.

Hiki ni chumba, chumba hiki kina kiti cha rangi ya nyekundu na mbele yake kuna meza. Juu ya meza kuna runinga iliyoandikwa kwenye ukuta.

Hili ni bweni na kuna vitanda vya aina ya ghorofa. Vitanda hivi viko na magodoro na matandiko. Vimetandikwa na matandiko ya kufanana. Vitanda hivi vimeundwa kupitia chuma.

Hii ni maktaba. Ina vitabu tofauti tofauti. Vitabu hivi vimepangwa kwenye rafu na juu ya maktaba hii kuna taa ambazo zinawaka kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni bweni. Bweni hili lina vitanda vya aina ya ghorofa moja. Vitanda hivi viko na matandiko ya kufanana na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza. Mbele kukiwa na mlango.

Kuna vitanda viwili ambavyo viko kwenye chumba vya aina ya gorofa mbili na mbele yake kuna kabati ambayo hutumika kuweka vitu mbalimbali. Na vitanda hivi viko na godoro.

Hili ni darasa. Darasa hili kuna wanafunzi wamevalia shati ya rangi ya nyekundu mbele yao kukiwa na meza ambayo juu kuna tarakilishi. Mbele ya darasa kuna mwalimu anayefunza. Amevalia shati nyeupe.

Hawa ni watu wanne. Watu hawa wamekaa kwenye viti na katikati yao kukiwa na meza yenye imetandikwa matandiko meupe, na juu yake kukiwa na chupa za maji na magazeti pia. Wanajadiliana.

Hawa ni watu, watu hawa wapo kwenye mkutano wamekaa kwenye viti vya rangi ya samawati na mikoni mwao wameshikilia vitabu ambavyo wanasomea au kunakili wanayo yaskiza.

Hawa ni walimu. Walimu hawa wamekaa kwenye madawati na mbele yao wakiwa wanasahihisha mitihani ya wanafunzi tofauti tofauti na kando yake kukiwa na dirisha lenye vioo .

Huu ni mtihani wa wanafunzi wa shule ya msingi, na wa kidato cha nane. Mtihani huu huwa unafanywa nchini mzima, na juu yake huwa mwanafunzi anapasa kuandika jina lake.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi hawa ni wa Chuo kikuu. Wamevalia surupwenye ya rangi ya samawati na katikati yao wakiwa wanatengeneza mfereji na chini yake kukiwa na tenki ya maji.

Hawa ni maafisa wa ukulima. Maafisa hawa wametembelea mkulima huyu ambaye amepanda mimea tofauti tofauti na wanamuelimisha jinsi ya kuboresha mazao na ukulima wake.

Kuna watu ambao wamevalia shati ya rangi ya machungwa na chini wakiwa wamevalia nguo ya rangi ya nyeusi, mmoja wao akiwa anawafunza jinsi ya kusuka nywele aina tofauti tofauti.

Hiki ni chuo cha kumbao, chuo hiki hufunziwa watu wazima na mbele yao kuna moja wao ambaye ni mwalimu anawafunza na wengine wakiwa nyuma wamekaa kwenye viti na wengine wakiwa wamekaa chini wanasoma.

Hawa ni wanafunzi wa cchuo kikuu wanafunzi hawa wamevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na wanasoma kuhusu umeme.

Hiki ni kinyozi. Kwenye kinyozi hiki kuna wasichana watatu ambao wamevalia shati ya rangi ya machungwa na katikati yao kukiwa na kijana mmoja ambaye amefungwa kwa kitambaa cheusi na moja wa wasichana hao anamnyoa kwenye kichwa.

Watu hawa wamekaa na katikati yao kuna meza na juu ya meza kuna vitabu ambavyo wanasoma na wengine kuandika mbele yao kukiwa na mmoja wao ambaye amesimama. Amevalia shati nyekundu wanaelezana.

Hili ni darasa. Kwenye darasa hili, kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye madawati yao na wamevalia shati nyeupe na fulana ya rangi ya samawati. Mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye anawafunza na kando kukiwa pia na madirisha.

Hiki ni kitabu mojawapo cha wanafunzi wa msingi. Kitabu hiki kinawaelekeza jinsi ya kusema vitu kwa wingi na pia kuonyesha tofauti ya umoja na wingi.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa ni wa chekechea ,wapo kwenye jiko wanapakuliwa chakula cha mchana na wanagawiwa na wapishi wao, na kando yake kukiwa na mtu ambaye amevalia sulubywenye ya nyeupe.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wapo nje ya darasa na wamevalia shati ya rangi ya nyeupe na fulana ya rangi ya kahawia. Mikononi mwao wakiwa wameshikilia vitabu.

Hii ni shule ya chekechea. Kwenye shule hii kuna wanafunzi ambao wamevalia fulana ya rangi ya nyekundu na shati nyeupe mwalimu wao akiwa mbele yao akiwaongoza na mwingine akiwa nyuma yao kuwafuata nyuma.

Hili ni darasa na kwenye darasa hili, kuna wanafunzi wamevalia shati ya rangi ya nyekundu na wavulana wakiwa na kaptula ya rangi ya samawati na wasichana wakiwa na rinda ya rangi ya samawati. Mkononi mwao wakiwa wameshikilia vitabu tofauti tofauti,

Hili ni darasa, na kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye madawati yao na wamevalia shati ya rangi nyeupe na fulana ya rangi ya kijani kibichi, mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye amevaa shati ya nyeupe na anawafunza kupitia ubao ambao upo mbele.

Hili ni darasa. Na kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wamevalia sare ya rangi ya samawati na wengine wakiwa wamevalia ya njano. Wapo kwenye madawati yao wamekaa na katikati yao kukiwa na mwalimu ambaye amevalia surupwenye nyeupe anawafunza.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia fulana ya rangi ya samawati na shati nyeupe na mbele yao kuna mwalimu ambaye amevalia suruali nyeusi na shati nyeupe pia. Nyuma yao kukiwa na darasa aina ya ghorofa.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia fulana ya rangi ya nyekundu. Wapo jikoni wanagawiwa chakula na wapishi wao. Ambao wapishi wamevalia barakoa.

Hawa ni wanafunzi. wanafunzi hawa wapo ndani ya maktaba na wamevalia shati ya rangi ya njano na mkononi mwao wakiwa wameshikilia vitabu tofautitofauti, na kwenye maktaba hii, vitabu hivi vikiwa vimepangwa kwenye rafu.

Hili ni darasa na kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wamekaa na wamevalia fulana za rangi ya nyekundu na shati nyeupe na wamekaa kwa madawati yao. Mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye pia amevalia shati nyeupe na anawafunza.

Hawa ni wanafuzi. Wanafuzi hawa ni wa shule ya msingi na wamekaa na wengine wakiwa wamevalia shati nyeupe, wapo kwenye chakula cha mchana.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia fulana ya rangi ya nyekundu na wapo kwenye madawati yao wamekaa wanafanya mtihani na juu yake ya darasa kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia shati ya rangi ya machungwa na mmoja wao akiwa amevalia shati ya rangi ya samawati na wameshikilia mikononi mwao sare mpya ambazo wamepewa.

Hii ni shule ya msingi na wanafunzi wanaelekea kuchukua chakula cha mchana na wamepanga mstari kwa minajili ya kugawia chakula na mbele yao kukiwa na wapishi ambao wanawagawia chakula hiki.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa kichekechea. Kitabu hiki kinawafunza kuhusu afya na pia kinawafunza usalama na jinsi ya kukuwa na adabu pia.

Hili ni darasa. Kwenye darasa hili kuna wanafunzi. Wanafunzi hao wamevalia fulana ya rangi ya kijivu na wamekaa na mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye amesimama, anawafunza kutumia tarakislishi.

Hili ni darasa na kwenye darasa hili mbele yake kuna ubao ambao umeandikwa kutumia rangi ya samawati na kando yake kuna ufagio.

Hili ni darasa, na kwenye darasa hili kuna wanafunzi wamevalia shati ya njano, wamekaa kwa madawati yao, wanakula chakula cha mchana.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia sare na fulana ya rangi ya kijani kibichi na wameshikilia miche tofauti tofauti na wako kwenye msitu wanapanda miche hii kwa minajili ya utunzaji mazingira.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia shati nyeupe na sketi za rangi ya nyekundu. Wamekaa na katikati yao kukiwa na meza ambayo watumia kuekelea chakula ambacho wanakila.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia shati za rangi nyeupe na fulana za rangi ya kijani kibichi. Wameshikilia zawadi tofauti tofauti kwenye mikono zao na mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye amevalia fulana ya rangi ya nyeusi.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia shati ya rangi ya nyeupe na fulana nyeusi. Wamekaa kwenye viti vya rangi ya nyekundu mbele yao kukiwa na meza ambapo wameekelea vitabu ambavyo wanasoma na kando yao pia kukiwa na madirisha.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia shati nyeupe na wapo nje ya darasa na wapo wanaangalia mbele kwa minajili ya kupigwa picha.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia shati nyeupe na fulana ya rangi ya kijani kibichi. Wamepanga mstari kwa minajili ya kuekewa chakula cha mchana kutoka kwa wapishi wao ambao wamevalia sulubwenye ya kahawia.

Hawa ni wanafunzi, wanafunzi hawa wamevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi na shati jeupe, kwa jinsia ya kiume wengine wakiwa wamevalia kofia ya rangi ya samawati, wamezawadiwa zawadi tofauti tofauti na mbele yao kuna mwalimu ambaye amevalia fulana ya rangi nyeusi.

Huu ni ukumbi, na kwenye ukumbi huu kuna wanafunzi ambao wamevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi na shati nyeupe. Wapo mbele ya ukumbi huu wakiwa wameshikilia vyeti na mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye amevalia koti jeusi.

Huyu ni mwanafunzi. Mwanafunzi huyu ameenda shambani kulima kwa minajili ya somo la ukulima , na amevalia shati ya rangi ya nyekundu. Ameshikilia jembe kwenye mikono yake, analima.

Hili ni darasa. Kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wamevalia shati ya nyeupe na fulana nyeusi wamekaa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na wamekaa kwenye madawati yao tayari kuelekea kufanya mtihani.

Hawa ni wanaskauti . Wanaskauti hawa wamejipanga kwenye mistari mitano. Wamevalia shati nyeupe na sketi nyeusi na tai. Wako chini ya mti, nyuma yao kukiwa na kiwanja.

Kuna watu wengine wamekaa na wengine wamesimama wanajadiliana mambo tofauti tofauti. Kando yake kuna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni maktaba. Kwenye maktaba hii kuna vitabu tofauti tofauti. Na vitabu hivi vimepangwa kwenye rafu. Na kando yake kukiwa na watu ambao wamekaa na wanasoma. Wengine wakiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu ilhali wengine wakiwa wamekaa kwenye kiti cha kawaida.

Hawa ni watoto, watoto hawa wanafunzwa na mwalimu kupitia kuona na watoto hawa wanatumia mikono yao kuunganisha vitu kwa pamoja ili kusoma.

Huyu ni mwanafunzi. Mwanafunzi huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu na kando yake kukiwa na mwalimu ambaye anamuelekeza na amevaa shati yenye laini ya rangi nyeusi ambapo kando yake kuna meza na meza hiyo anamfunza jinsi ya kuchora.

Hawa ni watoto, watoto hawa wapo kwenye kidimbwi na wanajifunza kuogelea. Na nyuma yao kuna mwalimu ambaye anawafunza kuogelea kupitia kitu ambacho kinafanya wasizame.

Huyu ni kijana, kijana huyu amevalia shati nyekundu. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Ako kwenye maktaba. Ndani ya maktaba hii kuna vitabu tofauti tofauti.

Huyu ni mtoto. Mtoto huyu ameshikilia kalamu yenye rangi ya njano na kando yake kuna mwalimu ambaye anamfu za jinsi ya kuchora.

Huyu ni mtoto, mtoto huyu amevalia shati ya rangi ya machungwa na ameketi kwenye kiti cha rangi ya machungwa na mbele yake kukiwa na meza nyeupe, na mtoto huyu ameshikilia kibao ambacho kimeandikwa maandishi yenye rangi tofauti tofauti.

Huyu ni msichana, msichana huyu amekaa mbele yake kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi, tarakilishi hii anaitumia kusomea.

Msichana amevaa barakoa nyeusi amekaa kwenye kiti cha magurudumu mbele yake kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na tarakilishi ya mpakato ambayo anaitumia.

Hawa ni wanafunzi wawili. Wanafunzi hawa mmoja akiwa jinisa ya kike ambaye amekaa upande wa kushoto na mwingine akiwa jinsia ya kiume upande wa kulia, wamevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi mbele yao kukiwa na ubao.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu kinachotumia umeme. Anasoma na nyuma yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Huyu ni mtoto. Mtoto huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu na amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi na anasoma.

Huyu ni mwanafunzi. Mwanafunzi huyu amekaa kwenye kiti cha magurudumu na kando yake kukiwa na anamfunza, amevalia sare nyeupe na mbele yao kukiwa na ubao.

Hawa ni wanafunzi ,Wanafunzi hawa wamekaa kwenye kiti wamekaa kwa mfumo wa mvirigo na penye wamekaa kuna rangi ya samawati mbele yao na kuna mwalimu na mwalimu huyo mbele yake kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama anaandika kwenye ubao.

Hawa ni watu wawili. Watu hawa mmoja wao akiwa wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe. Watu hawa wanaongeleshana kupitia vitendo kwa sababu ya mmoja wao hawezi kuongea ni bubu.

Kuna mtu ambaye amevaa shati nyekundu naye ako na shungi la nywele, ambaye hana uwezo wa kuona, anasoma kupitia hisia ya kushika.

Huyu ni msichana. Msichana huyu amevalia fulana ya rangi ya nyekundu, mbele yake kuna tarakilishi ya mpakato ambayo anaiangalia. Kando yake kukiwa na vitabu.

Kuna mvulana mmoja na wasichana watatu. Mvulana huyo mkono wake wa kushoto kumekaa msichana ambaye amekalia kiti cha magurudumu na mvulana huyo anatumia tatakilishi ya mpakato, nyuma yao kukiwa na vitabu tofautitofauti zenye zimepangwa kwa rafu.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa amekalia kiti cha magurudumu na amevalia nguo za rangi ya kijivu akiwa kando yake na mwanamke anayemwonyesha kwa kitabu.

Funza amevalia shati nyeusi. Anawafunza wanafunzi kupitia kuona. Mbele ya wanafunzi kuna ubao mweusi ambao una maandishi meupe.

Mtoto ameketi amevalia shati ya kijivu na mbele yake kuna meza ambayo iko na tarakilishi ya mpakato nyeupe. Nyuma ya mtoto kuna michoro ya mti.

Huyu ni kijana amevalia shati ya manjano. Anaangalia tarakilishi ya mpakato ambayo iko mbele yake iko juu ya meza na kando yake kuna viti.

Hili ni darasa. Darasa hili lina rangi ya manjano. Lina wanafunzi ndani ambao wamekaa na mbele ya wanafunzi hawa kuna meza ya kuandikia. Wanafunzi hao wameshikilia kalamu, wengine wakiandika na wengine wakisoma.

Hiki ni chumba juu yake kuna taa kwa minajili ya mwangaza. Kwa ukuta kuna rafu. Mbele ya rafu kuna kijana amekaa kwa kiti cha rangi ya kijani kibichi. Anasoma kupitia kushika hana uwezo wa kuona.

Hili ni shirika la walimu. Shirika hili lipo barabarani. Linaandamana kwa minajili ya kusherehekea siku ya walimu duniani kote.

Hii ni nyumba ya aina ya ghorofa. Nyumba hii ni ya wanafunzi wa chuo kikuu ambapo wanasomea na kwenye nyumba hii kando kuna barabara ambayo kando kando ya barabara hii kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni darasa la chuo kikuu. Kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wengine wamekaa na wanasoma ilhali wengine wanaonyeshana au kufunzana jambo fulani.

Kuna mtu ambaye amesimama. Amevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na mbele yake kukiwa na tarakilishi ambayo anatumia kusomea kupitia video za mtandaoni.

Hili ni darasa. Darasa hili ni la wanafuzi wa chuo kikuu. Wanafuzi hawa wapo ndani na wamekaa. Wanafunzi hawa wanatumia tarakilishi ya mpakato kusomea na mbele yao pia kuna mwalimu anayewaelekeza. Na juu ya darasa hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hii ni shule ya chuo kikuu na kuna wanafunzi ambao wapo kwenye maabara na wanafanya vitu tofauti tofauti. Wanafunzi hao wamevalia sulubwenye ya rangi ya samawati.

Hili ni darasa la wanafunzi wa chuo kikuu, na wapo ndani wamevalia surupwenye ya rangi ya samawati, na wamekaa wengine wanasoma na wengine wanatumia tarakilishi ya mpakato. Mmoja wao akiwa amevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi amesimama.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa jinsia ya kiume na amevalia barakoa na shati ya rangi ya nyeusi. Mkononi mwake akiwa na rununu ya mkononi na anamwonyesha mwanamke aliyekando yake jinsi ya kutumia simu.